Wanariadha wawili wa Kenya, mwanaume na mwanamke, wakiwa wameshika bendera ya Kenya. Mwanamke ametambuliwa kama Nancy Chelagat Koech, mwanariadha wa paraathletics kutoka Kenya, anayeshiriki katika mbio za mita elfu mi tano T kumi n moja na ana ulemavu wa macho.

Mwanamichezo mlemavu wa kike kutoka Kenya, akishiriki katika mbio za viti vya magurudumu kwenye uwanja wa riadha. Amevalia fulana nyeusi yenye neno Kenya na anatumia kiti maalum cha magurudumu kwa ajili ya mashindano. Nyuma yake kuna viti vya watazamaji vya rangi ya buluu.

Jengo lenye mchoro mkubwa ukutani unaoonyesha safina ya Nuhu na wanyama mbalimbali kama vile tembo, swara na ndege. Pia kuna mimea na njia ya kupitia mbele ya jengo. Juu ya mchoro pameandikwa Noah's ark na nyuma kuna miti ambayo ina maua ya manjano inaonekana na anga ni la buluu na mawingu machache.

Mkusanyiko wa karatasi zenye aina mbalimbali zimepangwa wima. Kadibodi hizo ni za rangi za kuvutia kama vile njano, buluu na pinki. Zimewekwa ndani ya chombo chenye umbo la kikapu. Muundo wa kupangwa kwa kadibodi hizo unaashiria uhifadhi au maandalizi ya kutumika. Inawezekana hivi ni vifaa vya sanaa au mapambo. Mpangilio huu unaonyesha umaakini katika kuweka vitu kwa taratibu na kwa kuvutia.

Kundi la wanariadha wakiwemo wanariadha wa Kenya wakishiriki mbio za riadha. Mwanariadha mmoja kwa jina kimani amevaa jezi yenye maneno Kenya na anaonekana akishangilia ushindi wake, uwezekano mkubwa baada ya kumaliza mbio. Wengine pia wako karibu naye, baadhi wakiwa wamevaa jezi zenye majina kama Nissan na Santos.

Bango la darasani lenye sehemu mbili kuu. Juu kuna bango lenye maneno play, learn and now together chini yake kuna sehemu mbili zinazo eleza na kuonyesha mazoezi ya kuandika kwa mkono wa kushoto na mkono wa kulia. Kila sehemu ina picha za mkono ikishikila kalamu na kuandika herufi na maneno kama left left na right right .

Bango kubwa jekundu la kielimu linaloelezea jinsi ya kusoma saa, katikati kuna saa kubwa yenye namba na maneno yanayoonyesha o'clock, quater two, half past na kadhalika. Pembeni mwa bango kuna picha ndogo za katuni na picha ya sungura mweupe.

Eneo la mapokezi la kituo cha kuskia cha dechi. Kwenye ukuta mweupe kuna nembo kubwa ya KSDC na maskio pamoja na maandishi Kenya society for deaf children na dechi hearing centre . Kuna bendera za kenya zilizopambwa na puto za rangi ya bluu na nyeupe upande wa kulia na puto za kijani upande wa kushoto. Pia kuna mmea mdogo kwenye sufuria chini ya nembo.

Uwanja wa michezo wa watoto wenye bembea na ruler . Karibu na uwanja huo kuna jengo linaloonekana kuwa kanisa linaloendelea kujengwa. Pia kuna kuta uliopambwa kwa matairi ya gari, eneo hilo linaonekana kuwa la wazi na lina udongo na nyasi chache.

Ubao mweupe wenye maandishi yaliyoandikwa kwa kiswahili na kiingereza ,juu Kuna vibandiko vya miezi, Aprili na Mei, chini yake imeandikwa tarehe ambayo ni jumatatu tarehe ishirini na nne Februari mwaka wa elfu mbili ishirini na tano na swali,"Samueli aljibuje Mungu alipomwita?"

Wachezaji watatu wa soka ya walemavu wakiwa uwanjani. Wawili kati yao ni walemavu na wanatumia magongo huku mmoja akiwa amesimama katikati na anaonekana kuwa kocha. Uwanja wa nyuma una viti vya watazamaji vinavyoashiria kuwa ni uwanja wa michezo.

Samuel Mushai akiwa na mwendeshaji wake Jean Kipchumba wakikimbia kwenye uwanja wa riadha. Chini ya picha kuna maelezo yanayosema, Samuel Mushai ni mwanariadha wa Para-athletics kutoka Kenya, Alizaliwa tarehe ishirini na sita Disemba mwaka wa elfu moja mia tisa themanini na tisa na anashiriki katika mashindano ya mita elfu tano T kumi na moja na ana ulemavu wa macho.

Ukurasa wa kitabu cha Kiswahili kilichoidhinishwa na KICD toleo la 2018, kuna lori lililobeba mchanga na mchanga mwenyewe ni mzito. Gari moshi linapita kwenye reli na lina mabehewa mengi, na kuna baiskeli imebeba mizigo na mwendeshaji wake anakanyaga pedali, na baiskeli yenyewe inaendeshwa vizuri.

Rafu za mbao zenye sehemu nyingi zikiwa na vitu mbalimbali vilivyopangwa ndani yake. Vitu hivyo ni pamoja na vitabu, madaftari na labda folder za rangi tofauti kama vile bluu na kijani. Rafu hizo zinaonekana kuwa katika mazingira ya ndani labda darasani ama mahali pa kuhifadhi vitu.

Kifutio cha ubao, kikiwa kimetulia kwenye ukingo chini ya ukuta wa rangi ya kijani kibichi, chini yake kuna vigae vieupe vilivyopasuka kidogo na chini kabisa kuna sakafu ya vigae vya kahawia na upande wa kushoto wa picha kuna sehemu ndogo ya ruler inayoonekana.

Mlango wa mbao wenye mabango mawili meupe yaliyobandikwa juu yake. Bango la juu linasema maabara ya kemia na bango ya chini inasema maabara ya bayolojia. Chini ya mabango hayo kuna stika kadhaa zilizobandikwa kwenye mlango moja wapo ikiwa na maandishi yanayoonekana kusema, vaa barakoa wakati wote na usifanye hivo na marafiki zako.

Nyumba ya kisasa yenye orofa moja iliyojengwa kwa mawe ya ujenzi na nguzo za rangi ya dhahabu. Ina mlango mkuu wa mbao wenye nakshi na madirisha yenye nondo za usalama. Ghorofa ya juu ina balcony ya mviringo wenye matusi meusi ya chuma. Mbele ya nyumba ,kuna bustani ndogo yenye mimea iliyopandwa vizuri.

Wanariadha wawili wa kiume, kwenye mashindano ya riadha. Mwanariadha mmoja kwa jina Kimani, amefumba macho na anaongozwa na mwanariadha mwingine. Wote wawili wamevaa sare za riadha huku Kimani akiwa amevaa jezi ya Kenya, iliyoandikwa Kimani na EDF zikiwa zimeandikwa juu yake. Kuna mwenzake amevaa jezi yenye nambari 67 na neno Guide . Mwanariadha mwingine anaonekana upande wa kulia, wako kwenye uwanja wa riadha, na umati wa watu unaonekana nyuma.

Wanariadha wanne wa kiume wakiwa wamevalia sare za michezo, labda baada ya mashindano. Mmoja wao ana miwani maalum ya kufunika macho ikionyesha kuwa anaeza kuwa mwanariadha asiyeona , na mwingine anaonekana kuwa mwongozo wake. Wote wanaonekana kuwa na furaha na wanasheherekea.

Kundi la watu waliovalia nguo nyekundu wengine wakiwa wameketi kwenye viti vya magurudumu na wengine wakitembea katika tukio fulani. Inaonekana kama sherehe la wanariadha.

Jengo lenye ukumbi uliofunikwa lenye eneo la nyasi, ba michoro ya wanyama ukutani, kuna mti mkubwa wenye maua ya njano nnje ya jengo, na mlango wa jengo unaonekana nyuma ya jengo. Michoro ya wanyama ni kati ya tembo na twiga kati ya wengine.

Karatasi ya mtihani inayohusu masomo ya dini, maswali yanahusu Biblia kama vile hadithi ya Samweli na uumbaji wa jua, mwezi na nyota. Pia kuna maelekezo ya kuchora na kupaka rangi Biblia na jua. Baadhi ya majibu yameandikwa kwa mkono. Kuna alama za kuangalia na namba za alama.

Wanariadha wawili kwenye uwanja wa riadha, mmoja akimsaidia mwingine aliyelala chini baada ya kumaliza mbio ,nyuma yao kuna ubao wa matokeo wenye nembo ya Omega na maandishi New 41, mwanariadha aliyesimama amevaa fulana ya rangi ya machungwa na kaptula nyeusi huku yule aliyelala chini akiwa amevaa fulana nyekundu na miwani ya kufunika macho yake ,mwanariadha aliyelala anaonekana asiyeona akisaidiwa na mwongozaji wake.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa wamevaa suti za michezo zenye rangi nyekundu na kijani, zinazofanana na rangi za bendera ya Kenya, wanasiama mbele ya bango lenye nembo na maandishi, champions of cheers . Katikati wanashikilia hundi kubwa ya mfano. Mmoja wa watu hao ameketi kwenye kiti cha magurudumu, na inaonekana kama sherehe ya mafanikio ya riadha.

Mahitaji ya msingi ya familia na jinsi inavyopatikana na kutumiwa. Picha inaonyesha chakula, maji, makazi, nguo, elimu na huduma za afya. Pia inataja mahali ambapo mahitaji haya ya familia hupatikana kama vile mashamba, mito, nyumbani, malisho, vyanzo vya maji, hospitali, vituo vya ununuzi na masoko.

Rafu nyeupe za mbao, ambazo zinaonekana kuwa kabati za kuhifadhi, zikiwa na mafaili ndogo zilizowekwa ndani yake. Mafaili hizo ni za rangi kama vile nyeusi, buluu na njano.

Grili ya chuma ya kijani yenye mitungi miwili ya gesi, moja ya rangi ya machungwa na nyingine ya kijivu na kizima moto chekundu nyuma yake. Grili hiyo inaonekana kuwa sehemu ya dirisha ama lango la usalama.

Kompyuta iliyo mezani, kuna kifuatiliaji cha Dell kilicho na notisi iliyobandikwa inayosema, Internet facility is strictly for educational purposes only . Pia kuna kibodi, kitengo cha usindikaji na kiti cha mbao upande wa kulia. Vifaa vingi na nyaya zimezunguka eneo la kompyuta na kuna kikombe chenye penseli na kalamu.

Madawati na viti vya shule, vilivyotengenezwa kwa mbao na chuma, vikiwa vimepangwa ndani ya chumba kinachoonekana kama darasa. Sakafu ina muundo wa vigae vyekundu vyenye madoa. Ukutani, kuna ubao mweupe na rula ndefu iliyoning'inia.

Mwanariadha wa kuruka mbali Samson Ojuka, akiwa ndani ya shimo la mchanga la kuruka mbali baada ya kutua. Anaonekana akiwa amevalia fulana nyeusi na kaptura fupi na anatabasamu usoni. Nyuma yake kuna uwanja wa riadha wenye viti vya watazamaji.

Darasa ama chumba cha kujifunzia. Ukutani kuna chati za herufi kubwa na ndogo za Kiingereza na majina ya miezi. Chini yake kuna ubao mweupe wenye maandishi ya Kiswahili na Kiingereza ikiwemo herufi K. Pembeni mwa ubao kuna orodha ya siku za wiki kuanzia Jumapili hadi Jumamosi. Pia kuna kiti cheupe kinachoonekana upande wa kushoto wa picha.

Chumba cha ndani kinachoonekana kama chumba cha mikutano. Kuna meza na viti vyeupe vilivyopangwa kwa safu. Upande wa kushoto kuna kabati jekundu na ukuta wa rangi ya kahawia. Sakafu kubwa ina vigae vya kahawia. Dirisha lenye nondo za chuma linaonekana nyuma.

Nguzo ndefu, huenda nguzo ya bendera ama nguzo ya taa ikisimama katikati dhidi ya anga la bluu lenye mawingu machache na miti na mimea mingine inaonekana nyuma.

Kikasha cha kuhifadhia na kuchaji vifaa vya kielektroniki kama vile kompyuta kikiwa na magurudumu na milango miwili ya mbele nyeusi. Kikasha hicho kina rangi nyeupe na kimejengwa kwa ajili ya kuhifadhi na kuchaji vifaa vingi kwa wakati mmoja. Kimewekwa kwenye chumba chenye sakafu ya vigae karibu na meza yenye kompyuta na viti na mlango wa mbao unaonekana nyuma.

Ndani ya chumba. Inaonekana kama ni ndani ya darasa ambapo kuna ubao mweupe ulioko na maandishi. Pia kando yake kuna mlango wenye rangi ya kahawia wa mbao na kuna besheni ndogo ya kuweka ndani uchafu pamoja na kifagio.

Mlango wa mbao wenye rangi ya kahawia ambalo una bango nyeupe lenye maandishi meusi ya onyo yanayosema hakuna njia ya kutoka kwa wanafunzi, na upande wa kando kuna ukuta wenye rangi ya kijani kibichi.

Kitabu cha kiadaa cha Kiingereza kiitwacho Junior English 2 na kimeandikwa na Haydn Richards ni tolea jipya. Jalada la kitabu linaonekana kuu kuu na lina michoro ya maua ya buluu na wadudu kama vile nyuki.

Bango lenye sheria na maadili ya shule. Maneno kwenye bango yanasema shuleni kwetu tunatii sheria ,tunafanya kazi kama timu, tunaheshimiana, tunafuatilia ndoto zetu, tunashindana kwa afya, tunafuata maagizo, tunawatii walimu, tunazingatia muda ,tunasema maneno madogo kama tafadhali, asante, samahani, nisamehe na Mungu akubariki, hatukati tamaa kamwe na sisi ni familia.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu wenye ulemavu wa miguu wakicheza uwanjani. Mmoja amevaa jezi ya kijani na nyeupe na mwingine amevaa jezi nyekundu na nyeupe na wote wanatumia magongo kusaidia kutembea na kucheza mpira.

Timu ya soka ya watu wenye ulemavu wa miguu, wakiwa wamevalia sare zao za michezo, nyeusi na nyekundu. Wamesimama kwenye uwanja wa mpira wa mguu wenye nyasi. Wanaonekana wakiwa na mipira miwili na wengi wao wanatumia magongo kuwasaidia kutembea.

Jengo la ghorofa mbili lenye paa jekundu na madirisha yenye milango ya kijani kibichi, kuna nyasi ya kijani kibichi mbele ya jengo, na anga la bluu lenye mawingu machache linaonekana juu, kuna kiti cheupe mbele ya jengo.

Kompyuta mbili kamili zilizowekwa juu ya meza. Kila kompyuta kina skrini, kibodi na kipanya. Pia kuna bidhaa ya karatasi na vitabu vilivyotawanyika kwenye meza. Skrini zinaonekana kuwa na chapa ya Dell.

Jengo lenye ghorofa tatu lililojengwa kwa mawe na matofali. Kila ghorofa ina balcony yenye matushi meusi na milango mekundu. Pia kuna madirisha mengi kwenye kila ghorofa. Chini ya jengo kuna njia ya udongo na mimea iliyopandwa pande zote mbili. Inaonekana kama jengo la makazi.

Mlango mwekundu kwenye jengo lililojengwa kwa mawe. Juu ya mlango kuna dirisha dogo la kioo pia kuna bango nyeupe ililoandikwa gredi ya sita C na jina Mr . Lwoli. Mbele ya mlango kuna mimea ya kijani kibichi.

Kitabu cha kiadaa kinachoitwa longhorn computer science learners book grade 7. Kinaonekana kiwa kitabu cha sayansi ya kompyuta kwa wanafunzi wa darasa la saba na pia kinataja competency based curriculum.

Kundi la watu saba, wakiwa wamekaa kwenye viti vya magurudumu na wamevaa fulana nyekundu zenye neno Kenya limeandikwa mbele. Wako nje na nyuma yao kuna jengo na miti. Watu hao wanaonekana kutabasamu na wanashikana mikono wakionyesha umoja na furaha. Wamekaa katika duara wakitazamana.

Darasa lenye madawati na viti vilivyopangwa vizuri, kuna karatasi zimewekwa juu ya baadhi ya madawati na mapazia kwenye madirisha. Sakafu ni ya vigae vya hudhurungi.

Uwanja wa michezo w watoto wenye vifaa vya kuchezea kama vile slaidi zeye rangi mbali mbali, ikiwemo nyekundu na manjano. Kuna miti mikubwa yenye maua ya manjano na njia ya kutembea iliyotengenezwa kwa vigae. Eneo lote linaonekana kuwa la nje na lenye udongo.

Kitabu cha kiadaa kinachoitwa Afya ya Usalama na Adabu msomaji wa pili, kuna picha ya watoto watatu, mvulana mmoja anayetabasamu na wasichana wawili, mmoja akiwa msichana mwingine akiongea naye na mwingine akitabasamu. Chini ya jalada imeandikwa A better book health series ikionyesha mchapishaji na mfululizo wa kitabu.

Darasa ama chumba cha kompyuta chenye viti na meza za mbao na chuma zilizopangwa kwa safu. Kuna madirisha makubwa yenye nondo za kijani na mapazia, na pia kompyuta kadhaa zinaonekana nyuma.

Mwanamme akihutubia jukwaani kwenye mkutano wa KISE, mandhari ya nyuma inaonyesha bango lenye kichwa, KISE Conference na mada Empowerment and Intervention of Children with Disabilities . Pia kuna nembo za mashirika mbalimbali kama vile KICD, UNICEF, na Doctors of Hearing.

Ukumbi mrefu, likiwa na nguzo nyeusi zinazoubeba. Ukumbi huo unaelekea kwenye milango kadhaa yenye rangi nyekundu na kuta zenye rangi isiyokolea na sakafu imefunikwa kwa vigae.